Fungu ya ndizi inaonekana katika shamba. Ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi, kumaanisha kuwa, hazijaiva. Tunaweza kuona pia, migomba ya ndizi ambayo imepandwa kwa mstari.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia koti la mahabara ya rangi nyeupe. Anaonekana kuwa ameshikilia chuma kwa mkono wake wa kulia. Mbele yake kuna mikebe midogo ya rangi nyeupe kuashiria kuwa mwanaume huyu anaweza kuwa mwanasayanzi.

Mwanamme mmoja ambaye amevalia buti za rangi nyeusi, suruali ya jinsi na shati la rangi ya kijivu ameegeka kwenye mti ambao umekauka.

Mitungi iliyotengenezwa na chuma inaonekana ikiwa imewekwa mbele ya duka linaloonekana kama duka la kuuzia maziwa. Tunaeza kuona mwanaume wawili ambao labda wako kwa shughuli za kugeuza maziwa kwenda kwa mitungi zingine.

Mwaume mmoja, anaonekana akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi, yenye rangi ya manjano, kumaanisha kuwa ndizi hiyo imeiva. Mwanaume huyo, amevaa kofia ya rangi ya buluu.

Mikungu ya ndizi ya ukubwa tofauti inaonekana ikiwa imesimamishwa Kwa nyasi, ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi lakini kuna ndizi ambayo ni ya rangi ya manjano kumaanisha hiyo inakaribia ama tayari imeiva.

Mkungu wa ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi inaonekana . Kando wa mkungu huo kuna matawi ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi.

Mikungu ya ndizi ya ukubwa tofauti inaonekana ikiwa imewekelewa pamoja ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi kumaanisha kuwa hazijaiva.

Pikipiki inaonekana ikiwa imebeba mitungi minne iliyotengenezwa na chuma. Mitungi hiyo, inatumika katika usafirishaji wa maziwa. Pikipiki hii, inaonekana ikiwa barabarani.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wameshika mitungi yenye maziwa wanamwaga maziwa hayo kwa karai watu hawa wamevalia kofia za rangi nyeupe na surupwenye za rangi ya bluu.

Migomba ya ndizi ambayo ni michanga, inaonekana ikiwa imepandwa kwa shamba, ambalo linaonekana kuwa limepaliliwa. Matawi ya migomba hiyo, yanaonekana yakiwa ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamme mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi ambayo inaonekana kuwa kubwa, ndizi hizo zinaonekana kuwa za rangi ya kijani kibichi, mwanaume huyo amevalia buti za rangi nyeusi.

Mtu mmoja ambaye amevaa suruali ya rangi nyeupe shati la rangi nyekundu na kofia ya rangi nyekundu anaonekana akiwa amejishika kiuno akiwa katikati ya shamba la ndizi.

Ndama wanne wanaonekana wakiwa kwa eneo wazi. Ndama hawa ni wa rangi nyeusi na wana madoa ya rangi nyeupe wanaonekana kuwa mahali ambapo panaeza kuwa zizi.

Mkungu wa ndizi ambao ni wa rangi ya kijani. Unaonekana kando la ndizi hizo tunaweza kuona matawi ya mgomba wa ndizi ambao niwa rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe na kofia ya rangi nyeupe anaonekana akiwa ameshikilia chupa ndogo ya plastiki kwa mkono wake.

Migomba ya ndizi ambayo imepandwa kwenye mistari ianonekana matawi ya miti hiyo yaonaonekana yakiwa ya rangi ya kijani kibichi. chini tunaweza kuona nyasi ambazo zimememea.

Watu wawili wanaonekana wakikama ng'ombe, ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi yenye madoa ya rangi nyeupe, mwanaume wa kwanza anaonekana akiwa amevalia suruali ya rangi ya blue .

Mkono ambao umevalia glovu za rangi nyeusi, na fulana ya rangi ya kijivu unaonekana ukiwa umeshikilia kitu ambacho kinaeza kuwa kama mashine. Mashine hiyo imewekwa chini ya chuchu ya ng'ombe ya rangi nyeupe.

Mwanamme mmoja anaonekana akiwa amebeba mkungu wa ndizi kubwa. Ndizi hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna gari ambalo limeegeshwa kumaanisha kuwa mwanamme huyo anaweka ndizi kwenye gari.

Zao la mmea wa ndizi ambalo limeathiriwa na wadudu linaonekana, wadudu hawa wanaonekana kuwa wameathiri sehemu yote ya ndizi hii.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe anaonekana akimwaga kitu ambacho kinaonekana kama maziwa. Kuna mitungi kadhaa ambayo imetengenezwa kutumia chuma ambayo imepangwa kwa foleni.

Ngombe kadhaa wanaonekana wakiwa wamelala chini Kwa sakafu .Kando ya sakafu hiyo tunaezakuona majani ya rangi ya kijani kibichi. Ngombe mmoja wa rangi nyeusi anaonekana akikila majani haya.

Migomba ya ndizi ambayo haina mazao inaonekana, matawi ya migomba hiyo ni ya rangi ya kijanikibichi kuna shamba ambalo lina mazao madogo ambayo hatuwezi ona wazi.

Mwanamume mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi , ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi na bado zipo kwa mgomba .

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi ambazo zimeiva kwa mkono wake. Kando yake kuna mikundi cha mikungu hiyo. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zile tamu.

Mikungu ya ndizi ya ndizi ya ukubwa tofauti inaonekana ikiwa imesimamishwa kwa udongo, ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi kumaanisha kuwa hazijaiva.

Ng'ombe wawili wanaonekana kutoka upande ulio na dawa ya kuua wadudu walio kwenye miili zao. Ng'ombe hawa wana rangi ya kahawia. Mmoja ametazama chini mwingine akiwa ametazama juu.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia nguo aina ya kitenge, anaonekana akitoa ndizi maganda. Maganda ya ndizi hiyo, yanaonekana yakiwa ya rangi ya kijani kibichi. Kumaanisha kuwa, ndizi hizo hazijaiva.

Mwanaume mmoja, ambaye amevalia shati la kijani kibichi, anaonekana akitoa ndizi magwanda. Ndizi hizo, ni za rangi ya kijani. Kando yake, kuna bakuli ya rangi ya buluu.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia suruali la rangi ya kijivu, buti za rangi nyeusi, na jaketi ya rangi ya kijivu na bluu anaonekana akiwa ameshikilia mrija. Kuna ng'ombe upande mwingine ambazo ni za rangi ya kahawia zenye madoa za rangi nyeupe.

Ngombe mmoja mwenye rangi nyeusi yenye madoa meupe anaonekana akikamua akitumia mashine ya kisasa, miguu ya ngombe huyo inaonekana ikiwa imefungwa na kamba.

Unga umetandazwa kwa karatasi ya rangi nyeupe na unaonekana ukiwa ndani ya kitu ambacho kinaonekana kuwa mashine ya kisasa, mashine hiyo inaonekana kuwa imetengenezwa kutumia chuma.

Watu wanne wanaonekana wakiwa wamekusanyika nje katika eneo wazi. Watu hawa wamezingira gunia ambalo limebeba mmea fulani ambao huwezi onekana wazi. Mmoja ambaye anayeonekana kama mtoto mchanga amebeba mti ambao umekauka.

Ng'ombe mmoja wa rangi nyeupe yenye madoa ya rangi nyeusi anaonekana akikamwa na mashine ya kisasa. Mashine hiyo imeunganishwa na chuchu za ng'ombe huyo.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo za rangi nyeusi na kofia ya rangi nyekundu anaonekana akikama ngombe ambaye ni wa rangi ya kahawia. Mwanamke huyu anaonekana akiwa ameshika chuchu za ngombe huyo.

Maziwa mala yanaonekana yakiwa yamewekwa kwenye mkebe ambao imetengenezwa na chuma, kuna mti ambao inaonekana kama mwiko ambao umetiwa ndani ya maziwa hayo.

Migomba ya ndizi ya upande wa kushoto inaonekana ikiwa michanga na haina mazao, kwa upande wa kulia tunaeza kuona migomba ya ndizi ambayo ina mikungu ya ndizi aina mbili tofauti.

Wanawake watano wengi wao wakiwa wamevalia nguo za aina ya vitenge wanaonekana wakitengeneza kitu ambacho kinaezakuwa chakula. Wamebeba chakula hicho Kwa mikebe ya rangi tofauti.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia glovu za rangi nyeupe, koti la mahabara la rangi ya buluu, maski ya rangi nyeusi. Anaonekana akiwa ameshikilia chuma, ambayo imetiwa ndani ya mtungi unaobeba maziwa.

Ng'ombe mmoja wa rangi ya kahawia ambaye anaonekana kuwa mchanga. Yupo kwenye zizi ambalo limetengenezwa kutumia miti kando yake. Tunaweza kuona mitungi miwili moja likiwa na rangi ya manjano nyingine likiwa la rangi nyeupe.

Wanawake wawili wanaonekana wakikata mkungu wa ndizi kutoka kwa mgomba wake. Mwanamke mmoja ameshikilia upande mwingine huku amebeba mtoto kwenye mgongo wake.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshika chupa kwenye mkono wake. Mwanamke huyu amevaa koti la maabara lenye rangi nyeupe, glovu za rangi ya bluu, barakoa ya rangi ya bluu na amevaa kofia ya rangi ya kijani bluu.

Matawi ya mgomba wa ndizi ya rangi ya kijani kibichi, yanaonekana. Tunaeza kuona pia mawimbi ya, ambayo ni ya rangi ya buluu na nyeupe, kumaanisha kuwa ni mchana au asubuhi.

Shamba ndogo, lililolimwa linaonekana. Udongo wa shamba hilo, unaonekana ukiwa wa rangi nyekundu. Kando la shamba hilo, kuna mimea mbalimbali. Tunaweza kuona migomba ya ndizi ambayo hayaonekani wazi.

Ng'ombe wa rangi ya kahawia na madoa ya rangi nyeusi na nyeupe anaonekana akiwa amesimama na anakamwa na mashine ya kisasa. Mashine hio imeunganishwa na chuchu za ng'ombe huyo.

Nyasi iliyokatika vikundi inaonekana ikiwa imewekelewa juu ya mbao. Nyasi hii inaonekana ikiwa nje ya chumba ama labda Duka ambalo linauza nyasi.